Tupo ndani ya boutique la hali ya juu la wanawake, linalopepea katika uzaji wa virogoro vya kifahari kwa hafla maalum. Boutique hili linaonyesha mkusanyiko wa kofia maridadi mikufu wa kupendeza, skafu ya kufutia na mapambo mingine za kisasa yanaovaa kwa harusi tafirija na matokeo ya heshima.

Leo nikiwa katika harakati ya kujionea, niliingia katika duka la kisasa linalouza mavazi ya kina dada, nguo maridadi, mikoba ya ngozi na ya mkono kama vile vikapu vya mkonge ambavyo ni maarufu kwa kudumu na upekee wake pamoja na mapambo mbalimbali. Hii ni botiki ya hali ya juu inayowalenga wanawake wanaodhamini mtindo na ubora. Duka kama hii linaonyesha ukuaji wa tasnia ya mitindo nchini.

Tuko ndani ya botiki la hali ya juu la wanawake linalobobea katika uuzaji wa vikorokoro vya kifahari kwa hafla maalum. Duka hili linaonyesha mkusanyiko wa kofia maridadi, mikufu ya kupendeza, skafu za kuvutia na mapambo mengine ya kisasa yanayofa kwa harusi, tafrija na matukio ya heshima.

Hili ni duka kubwa la duka za wanawake; lililojaa mavazi mbalimbali kama vile blauzi na gauni, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Duka hili lina taa nyingi zinazosaidia kuonyesha mavazi hayo kwa uwazi na kuvutia na linaonekana kuwa la kisasa na hali ya juu.

Boutique hili la mavazi ya kina dada, limepambwa kwa mavazi kuvutia, hasaa magauni ya kisasa yanayouzwa kwa upunguzo la bei la asilimia 50.Mavazi hayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia macho ya wateja, na taa za duka hili kubwa zinasaidia kuonyesha uzuri na ubora wa kila gauni kwa uwazi.

Siku ya kuzaliwa ya baba yangu inakaribia na leo niliamua katika boutique ya wanaume kutafuta zawadi nzuri kwake. Duka hili lina makoti ya suti ya wanaume ya kuvutia katika rangi na ukubwa mbalimbali. Nilivutiwa na jinsi walivyopanga mavazi kwa mpangilio mzuri unaorahisisha uchaguzi. Ni furaha kumtafutia baba zawadi ya heshima.

Siku hizi, kuna maduka mengi ya mavazi ya kisasa maarufu kama botiki ambayo wanawake wanaweza kutembelea, kununua nguo, viatu, mapambo na vifaa vingine vya mitindo. Maduka haya yanatoa bidhaa za kipekee na zinazolingana na ladha ya mteja wa kisasa. Wanawake hupata nafasi ya kujieleza kupitia mitindo mbalimbali iwe ni kwa hafla maalum au mavazi ya kila siku.

Hili ni duka la nguo za kihindi ambalo linauza mavazi ya kitamaduni ya wanaume. Nguo hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zinajumuisha mashati ya kifahari, suruali za kitamaduni na vitambaa vya kichwani zenye rangi angavu na mapambo ya kuvutia. Mandhari ya duka linaonyesha utamaduni tajiri wa kihindi na linaonekana kuwavutia wateja wanaotafuta mavazi rasmi ya sherehe.

Tunaangalia boutique liitwalo Mirusa Classic Collections ambayo imepambwa kwa rangi ya waridi inayovutia na kuonyesha ladha ya kike. Ndani kuna mavazi mbalimbali ya wanawake wakiwemo magauni na jumpsuit za kisasa. Baadhi ya mavazi hayo yamevalishwa kwenye mannequin jambo linalosaidia wateja kuona jinsi yanavyoweza kuonekana yakivaliwa.

Tunaangalia mpangilio mzuri wa mikanda ya ngozi, katika rangi mbalimbali, iliyoonyeshwa kwenya sehemu ya mauzo ya mavazi. Mikanda hii ya kisasa huonyesha utofauti wa mitindo na ladha za wateja wanaotembelea maduka haya ya mavazi ya kisasa. Mandhari ya butiki hili linaonyesha mpangilio wa kuvutia, unorahisisha wateja kuchagua bidhaa wanazozitaka kwa urahisi.

Tunaona lori maalum, lililobeba magari kama kumi likielekea katika eneo la uuzaji magari. Lori hili limeundwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Jambo linalorahisisha usambazaji wa magari mapya, au yaliyotumika kuelekea sokoni kwa wateja au wauzaji wa magari.

Tupo katika eneo la maonyesho ya magari ambapo, tunalitazama gari jipya kabisa, aina ya Nissan Patrol. Gari hili ni jeusi kwa rangi na linavutia kwa muundo wake wa kifahari. Muonekano wake wa nje unaonyesha ubora na hadhi ya juu. Taa zake za kisasa zinang'aa kwa ustadi. Vioo vikiwa vimetiwa kwa upole na mwili wake nzima ukitoa hisia ya guvu na gharama ya juu.

Tupo katika soko la magari, ambapo tunaangalia gari dogo jeupe la Suzuki Alto, ambalo linaonekana kuwa katika hali ya wastani ya matumizi. Gari hili linamuundo mdogo unaoufaa kwa matumizi ya mjini, kutokana na uwezo wake wa kuingia na kutoka kwa urahisi katika maeneo yenye msongamano. Linajulikana kwa kuwa na matumizi ya mafuta yaliyopunguzwa, jambo linalowavutia wateja wengi.

Leo niko kwenye soko ya magari na moja kwa moja nimejikuta nikisimama karibu na Audi nyeusi iliyosimama kwa fahari. Tairi lake linang'aa, inaonyesha ubora wa hali ya juu na matunzo makini. Ni wazo kuwa hili ni gari la kifahari na soko hili linaonekana kuvutia watu wanaotafuta magari ya kiwango cha juu.

Tupo katika soko la magari ambapo tuna angalia gari la aina la Pasat lenye lina rangi ya jivu kilicho kolea, gari hili lina paa la jua na madirisha yalio tiwa giza jambo linalo lipa muonekano wa kisasa na kuvutia. Muonekano huu lina ashiria linaweza kuwa chaguo la watu wanao penda kuangalia magari ya hali ya juu yenye muundo wa kifahari.

Mbele yetu kuna gari aina ya Toyota mark x linalokadiriwa kuwa la mwaka wa 2009. Limepakwa rangi ya fedhaa inayong'aa na linaonekana kuwa katika hali nzuri ya matunzo. Taa zake zinang'aa vizuri ishara kuwa mifumo yake ya mwangaza inafanya kazi ipasavyo. Madirisha yamefungwa vioo vya giza yakiongeza mvuto na faragha kwenye mwenye gari.

Gari hili la kifahari aina ya G-Wagon linaonekana likiwa katika eneo la mauzo ya magari la Rawa Autos . Limepambwa kwa rangi nyeusi kwa nje huku viti vya ndani vikiwa na rangi nyekundu inayovutia na kuonyesha msitu wa hadhi na mtindo wa kisasa. Ni chaguo la wale wanaotafuta gari wenye mvuto nguvu na anasa kwa wakati mmoja.

Gari la rangi ya kijani kibichi kinachokaribia kijani cha misituni. Linaonekana likiwa limeegeshwa tayari kuuzwa .Gari hili ni la aina ya Toyota Hilux na lina milango minne maarufu kwa imara na uwezo wake wa kutembea katika maeneo magumu. Madirisha yake yametiwa giza jambo linaongeza mvuto na faragha kwa abiria.

Kuna bajaji nyekundu, ambayo imeegeshwa chini ya mti, katika hali inayoashiria kuwa, imekaa hapo kwa muda. Muundo wake unaonyesha uchakavu, kwani baadhi ya sehemu zake zilikuwa zimerushwa kutu na rangi kufifia. Hali yake ya zamani, na jinsi ilivyoegeshwa chini ya kivuli, huenda ni dalili ya kuwa haijatumiwa hivi karibuni, au inasubiri matengenezo.

Tuko katika soko la magari ambapo tunaangalia gari hili la dizeli ambalo limewashwa na dereva anaongeza mwendo huku kipima mwendo yaani speedometer kikionyesha uwezo wa kufika hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa. Kiwango cha mafuta kiko katikati ya tanki na dashibodi inaonekana iking'aa kwa mwanga hafifu wa kuvutia.

Jana nilienda katika soko la magari nikitafuta gari la kununulia kwa ajili ya kakangu anahitaji gari linofaa kwa matumizi ya kila siku lakini pia liwe na mwonekano mzuri na hali nzuri ya kiufundi muuzaji wa magari alinionyesha gari moja aina ya saluni lina viti vya nguo viti vitano paa la jua na sehemu ya ndani ya rangi nyeusi

Tuko katika soko la magari ambapo tunaangalia magari mbalimbali mingi yakiwa aina ya Subaru. Hili tunalolitazama sana linaonekana kuwa toleo jipya, ni rangi nyeusi aina ya Outback na kwa nje linaonekana kuwa katika hali nzuri sana. Rangi yake inang'aa, matairi bado mapya na sehemu ya ndani linaonekana safi.

Tunaangalia gari aina ya mini van jeupe hapa kwenye soko la magari linalotumika zaidi kwa matumizi binafsi ya mafamilia kubwa, watalii au wamiliki wa biashara wanaotaka kulitumia kama matatu. Inaonekana kuwa matatu yenye nafasi na starehe inayofaa kwa usafiri wa abiria kwa njia ya kifahari na kwa malengo ya biashara.

Hapa tunaona gari la zamani la mashindano ya mwendo kasi, lenye ya rangi ya manjano ambalo limeegeshwa. Gari hili ni chapa cha Ford na lina milango miwili tu. Muundo wake wa kipekee na rangi yake angavu, vinaashiria historia ya matumizi yake kwenye mashindano. Huku likiwa limehifadhiwa kwa uangalifu licha ya umri wake.

Tuko katika soko la magari ambapo tunaangazia gari la zamani ambalo linaonekana mmiliki wake wa awali amejitahidi kulihifadhi vyema. gari hili lina rangi ya nje nyeusi na viti vyake vya ndani, ingawa vinaonekana kuwa nya zamani, viko katika hali ya kuridhisha. Viti hivyo vimetengenezwa kwa kitambaa na vina rangi ya kijani kibichi.

Hapa tunaangalia gari aina ya mini-van yenye rangi kijani kijivu linalotumika zaidi kwa matumizi binafsi ya kamili kubwa, watalii au mamiliki wa biashara wanaotaka kulitumia kama matatu. Inaonekana kuwa matatu yenye nafasi na yenye starehe inayofaa kwa usafiri wa abiria kwa njia ya kifahari na kwa makengo ya biashara.

Sokoni kuna shughuli tele, upande wa kulia kuna ndizi maembe na nyanya zilizo jaa rangi na harufu tamu. Kushoto nafaka mbalimbali kama maharagwe na mchele zimepangwa kwenye viungo vikubwa tayari kwa wateja, kati ya wauzaji mtoto mdogo anaonekana akicheza ardhini kwa furaha uenda ame andama na mama yake anaye fanya kazi sokoni.

Leo tuko sokoni tukitafuta mavazi vitamba vya kiafrika vinavyojulikana kama ankara hapa Afrika Mashariki. Mavazi haya yana rangi angavu na michoro ya kipekee inayovutia macho. Ankara si tu mavazi ya kawaida bali pia ni ishara ya utambulisho wa kitamaduni na huvaliwa sanasana katika harusi, sherehe za jadi na hata ibada za kidini.

Tuko katika sko la kimaasai haswa kwenye kibanda kinachouza vinyago vya mti vinavyoonyesha maisha na utamaduni wa masai. Pia kuna vibao vya mbao vilivyoandikwa maneno ya kiswahili kama vile karibu na asante ambayo ni maneno ya heshima na ukarimu yanayotumika sana katika jamii ya kiswahili. Bidhaa hizi si tu mapambo, bali pia zinawakilisha sana utabulishi wa kiutamaduni.

Tupo katika kibanda cha mitumba, ambapo nguo za aina na saizi mbalimbali zimemwagwa sakafuni bila mpangilio maalum. Nguo hizo zimetandazwa hovyo, hivi kwamba mnunuzi analazimika kuchakura moja baada ya nyingine, akitafuta mavazi yanayomvutia na kuomba yafanane na saizi yake. Hali hii inaonyesha uhalisia wa masoko mengi ya mitumba.

Leo nilitembelea soko la maasai, maarufu kwa kuuza bidhaa za kitamaduni. Wachuuzi walikuwa wamepanga kwa ustadi bangili na vikuku vya shanga, vinyango, mikufu na mapambo mengine ya kipekee. Rangi na ubunifu wa bidhaa hizi, unaonyesha utajiri wa kuridhi wa kiafrika, na ni kivutio kikuu kwa wapenda utamaduni na watalii wanaotafuta zawadi wenye asili ya kiafrika.

Mezani, kuna uteuzi mkubwa wa bangili, zilizotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali, ambazo mara nyingi hupatikana katika masoko ya kitamaduni, kama vile soko la wamaasai. Bangili hizi, hubeba maana ya uzalendo na utambulisho wa kitaifa, hasaa kwa nchi kama Kenya.

Hali inayoelezwa ni ya huduma za mali isimu. Tunaona jengo la kifahari la makazi ambalo limeangaziwa vizuri wakati wa usiku na mwanga wake wa kuvutia unatokeza mandhari ya kisasa. Ghorofa hili limejengwa katika eneo tulivu linalozungukwa na miti ikiwa mbali na kelele za jiji. Kwa mbali, upande mwingine unaonekana kuwa na mwangaza hafifu wa jiji.

Hii ni jikoni ya kisasa yenye mandhari maridadi na yenye kuvutia. Rangi ya kijivu inatawala kwenye makabati ikichanganyika vizuri na uso wa meza wa marumaru unaong'aa kuleta hisia ya usafi na hali ya juu. Dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili unaoangaza kila kona ya chumba hiki. Juu ya jiko tunaona kuna kifaa cha kuvuta moshi kilichowekwa juu kuhakikisha mazingira yanabaki safi.

Nimefika katika eneo lenye majengo ya kisasa ya makazi maarafu kama apartments . Majengo haya yenye kuvutia yanaonyesha jinsi sekta ya ardhi na makazi inavyo endelea kukua nchini kupitia uekazaji katika miradi kama hii wakazi wa mjini wanapata nafasi ya kuishi katika mazingira bora, salama na yalio na huduma muhimu.

Tunaangalia kipande cha ardhi tupu kilicho katika eneo la makazi. Inaonekana kama kiko tayari kuuzwa au kuendelezwa kwa kuwa hakuna ujenzi wowote uliofanyika. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha kuwa ni mtaa wa makazi na miundombinu ya barabara au majirani wa karibu. Inaweza kuashiria kuwa eneo hili linafaa kwa ujenzi wa makazi au uwekezaji mwingine wa mali isiyohamishika.

Tunaona bango la mbao lililobandika kwenye mti lenye maandishi to let na nambari ya simu chini yake. Kwa yeyote anayevutiwa na nyumba ya kupangisha ili ni mojawapo ya njia rahisi lakini bado zinazotumika sana katika kuafikia wateja wanaotafuta makazi ya kupangisha. Ni ishara ya huduma za upangishaji zinazotolewa katika eneo hilo, zikilenga kuwahudumia watu wanaotafuta nyumba kwa ajili ya makazi au shughuli zinginezo.

Katika mtaa wa kifahari wenye mazingira safi na tulivu kuna mzururo wa machumba aina ya Mansionette yaliyojengwa kwa mangilio mzuri. Barabara ndani ya mtaa hio ni safi, miti ya mapambo imepandwa kando na mandhari yake inaonyesha ustawi na upangaji bora wa huduma za ardhi na makazi.

Eneo hili linaonekana kuwa gala la kuhifadhia bidhaa, kutokana na muundo wake mkubwa, ukosefu wa madirisha na nafasi yake ya pekee karibu na kiwanja kikubwa ambacho hakijajengwa. Gala hii limejengwa katika sehemu tulivu isiyo na shughuli nyingi ,jambo linalofaa kwa matumizi ya kibiashara, kama vile kuhifadhi bidhaa au vifaa vya viwandani.

Tunaona jengo la gorofa takribani sita katika eneo la kijijini lililo anza kuendelea jengo hii inaonekana kuwa linaweza kutumika kama makazi au kwa biashara hii inaonyesha kuwa huduma za ardhi na ujenzi zinaanza kuenea hadi maeneo ya mashinani. Majengo kama haya huleta maendeleo na kusaidia watu kupata mahali pa kuishi au kufanya kazi.

Katika eneo la makazi ya watu wa kipacho cha kati, kuna jengo la ghorofa la mabalkoni. baadhi ya wakazi wameanika nguo zao kwenye mabalkoni ili zikauke kwenye jua. Mandhari hii inaonyesha jinsi huduma za uuzaji na upangishaji wa nyumba zinavyoendelea kusaidia watu kupata makazi ya kisasa na yanayofikika kwa gharama nafuu katika maeneo ya mijini.

Nimesimama kwenye corridor moja ya duka kuu. Kushoto kwangu, kuna viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kulia kwangu, naona baiskeli za watoto zikiwa safi kabisa na tayari kwa matumizi. Pembeni mwa baiskeli hizo, kuna mipira ya michezo ya watoto yenye rangi na saizi tofauti.

Niko ndani ya duka kuu la kisasa, ambapo sio chakula tu kinauzwa. Hapa kuna bidhaa za kila aina. Mbele yangu, naona friji za aina tofauti, mashine za kufua nguo ,meza na viti vya plastiki, baiskeli za watoto na hata magodoro makubwa yamepangwa vizuri upande moja wa duka. Wateja wanazunguka huku na kule, wengine wakichagua bidhaa, wengine wakifanya mashauriano na wahudumu.

Ndani ya duka hili kubwa kuna sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya bidhaa za watoto. Baiskeli za watoto wa kiume na wa kike zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na rangi mbalimbali na ukubwa tofauti tofauti. Pembeni yake, kuna magari ya kuchezea ya kisasa yanayovutia watoto yakionyesha jinsi duka hili linavyozingatia mahitaji ya wateja wa rika zote.

Ndani la hili duka kubwa la rejareja. Tunaona sehemu maalum iliyojaa aina mbalimbali za nafaka na peremede. Kuna chokoleti chipukizi, korosho, karanga na vitu vingine vitamu vinavyopimwa kwa kilo. Wateja wanaruhusiwa kuchukua kiasi wanachotaka kwa kutumia vijiko vikubwa na kuviweka kwenye mifuko maalum kabla ya kupimiwa uzito katika kaunta ya malipo.

Katika duka hili kubwa la kisasa wahudumu wa duka wanaonekana wakisaidia wateja kupakia bidhaa walizolipia kwenye toroli zao katika sehemu ya malipo. Hii inaonyesha huduma bora kwa wateja na urahisi wa ununuzi katika maduka ya kisasa ambapo kila hatua ya ununuzi huheshimiwa na kufanywa kwa ufanisi.

Katika duka kubwa lililojaa mwangaza na bidhaa nyingi tunaona sehemu ya vifaa vya watoto kama vile baiskeli zenye rangi angavu pamoja na viti na stuli za plastiki vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Hii ni taswira ya ununuzi wa kisasa unaokidhi mahitaji ya kila mwana jamii.

Mandhari yanaonyesha duka kuu la Carrefour ambayo ni mojawapo ya maduka makubwa ya rejareja nchini Kenya. Duka hili linajulikana kwa kuwa na bidhaa nyingi tofauti tofauti kuanzia vyakula, hadi vifaa vya kibinafsi, ambayo yanapatikana kwa bei nafuu. Mpangilio wa bidhaa ni wa kuvutia na mazingira yanaonekana safi na ya kisasa.

Ndani ya duka kuu la Cleanshelf, tupo katika sehemu ya vyakula ambapo tunaweza kuona aina mbalimbali za vinywaji, kama vile soda, juisi na vinywaji baridi vingine. Pembeni, kuna matunda safi yaliyopangwa vizuri. Mandhari ya ndani ya duka hili, ni ya kuvutia na ya kisasa, ikitoa mazingira safi na yenye mpangilio mzuri wa ununuzi.

Katika duka kuu hili, kuna mauzo makubwa yanayoendelea kwa bidhaa mbalimbali. Mabongo ya ufa yamewekwa kwenye sehemu tofauti za duka, yakivutia wateja kununua bidhaa kwa bei nafuu. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa kwa makini, wakitumia fursa hii kununua kwa bei iliyo punguzwa.

Tuko katika dukaa kuu ya Naivas hasa katika sehemu ya chakula inayoitwa cafe Naivas. Hapa wateja wanaweza kununua vitafunio vya haraka kama vile hotdog, sambusa na vyakula vingine vya kupikwa ambavyo vinaweza kuliwa papo hapo. Sehemu hii imepangwa vizuri na kunukia kwa vyakula moto kuwavutia wateja wengi wanaotafuta kitu kitamu cha haraka.

Tuko katika sehemu ya duka kuu inayouza pipi, ambapo rafu zimejaa aina mbalimbali za peremende na vitafunwa vitamu. Kuna chaguo nyingi kutoka pipi za bei nafuu hadi zile za kifahari, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wa rika zote. Mazingira haya yanaonyesha utofauti wa bidhaa unaopatikana katika maduka makubwa ya kisasa.